Mwanaume na mwanamke wakiwa wameshughulikia karatasi kwa meza. Inaonekana kama wako katika mazingira ya ndani labda ukumbi mkubwa au jumba la mkutano.

Mtu mmoja ambaye ameshika mikrofoni huku akiongea huenda anahutubia watu ama kongamano ya mahakama.

Mbinu mbadala ya kusuluhisha mogogoro iliyoidhinishwa chini ya idara ya mia moja hamsini na tisa ya katiba. Chini ya hiyo kuna mstari mdogo wa maandishi.

Chapisho la kisiasa ambayo mwanamke mmoja amechorwa kando yake kuna maandishi yaliyoandikwa kwamba anasimamia amani.

Risiti ambayo inaonyesha kwamba mtu amelipia huduma za serikali katika mtandao wa E-citizen.

Wachezaji ambao wanaonekana kufanya mazoezi, ishara kwamba wanajiandaa kucheza na timu nyingine, wachezaji hawa wamevali majezi ya buluu.

Vitambulisho mingi ambayo imepangwa na haijaweza kuchukuliwa na wenyewe, vitambulisho hivi yamo kwenye ofisi ya kuunda.

Mtu ambaye amevalia kofia ya kubandikwa ambayo imeandikwa jina au maandishi KURA KWA MOI. Hii ni ishara kuwa ni shabiki wa chama fulani ya kisiasa.

Mwanamke amebeba mtoto analia amesimama chini ya mti mbele ya gari nyeusi.

Mtu ambaye ameketi chini na kugonja kupatwa huduma za serikali katika ofisi huu wa Huduma Kenya. Anayehudumia watu amevalia sare za ofisi hio.

Rais wa Jamhuri ya Kenya daktari William Samoei Rutto. Kando yake ni mke wake Rachel Rutto akiwa ameshikilia bibilia mkononi.

Watu wanaoshabikia timu fulani ,watu hawa ni wa timu ya Kenya na wanashangilia kwa ishara ya mikono , wengi wao wameinua mikono yao juu.

Umati mkubwa wa watu wamekusanyika katika eneo la wazi labda kwenye uwanja. Watu wengi wamevalia nguo za kazwaida zenye rangi tofauti na wanaonekana wakiwa wamesimama kwa karibu.

Watu ambao wanamwangalia mtu moja ambaye ni Raila odinga akitoa hotuba yake, mbele yake kuna kamera ambaya uenda ni ya kutumia kurikoti akitoa hotuba yake.

Aliyekuwa rais wa taifa la Kenya wanne Uhuru Kenyatta akiwa ameshika mkono mwanamke mmoja huku akitabasamu huenda wakiwa kwenye hafla ya kisiasa.

Wachezaji wakiwa uwanjani. Wachezaji hawa watatu wamevalia majezi ya rangi ya kijani kibichi na wengine wamevalia ya rangi ya manjano.

Mtu ambaye ni mfanyikazi wa serikali akiwaelezea raia jinsi ya kufanya shughuli fulani. Raia hao wameshika karatasi.

Watu ambao wamevalia barakoa wameketi chini huku sare zao zimeandikwa jina huduma kenya ,ishara kwamba wao ni wafanyikazi wa huduma na wanajaribu kusadia watu kupata huduma tofauti.

Wachezaji ambao wanacheza mpira wanajaribu kung'ang'ania mpira huku mashabiki wanatazama kwa umbali mashabiki wamevalia nguo ya aina tofauti tofauti.

Washabiki wengi waliokusanyika katika uwanja mkubwa wa nyayo ulioko kenya mashabiki hawa huenda wanatoka kushabikia timu yao.

Chumba cha serikali ya huduma ambapo wakenya ama raia wa kenya , hupata huduma za serikali katika chumba hiki.

Watu watatu ambao wametabasamu na kushika uso, watu hawa ni rais wa nchi ya kenya William Ruto, jaji mkuu Martha koome na kiongozi wa mawaziri Moses wetangula.

Rais wa nchi ya Kenya William Ruto, kuna jaji mkuu Martha Koome wakiandamana baada ya afla au sherehe fulani ambayo wamekua wakihudhuria.

Mashabiki wa taifa ya kenya wakionyesha bendera ya taifa huku wanaonekana kufurahia timu yao.

Rais wa nne wa taifa la kenya Uhuru Kenyatta akipokea kiapo chake wakati wa kuapishwa. Kando yake ni Bi Margret Kenyatta ambaye ni mke wake.

Jaji mkuu, Martha Koome na rais wa nchi ya Kenya daktari William Ruto ambao wanaandamana kwa pamoja wakitokea jumba moja huenda wamekuwa kwenye mkutano.

Wachezaji wawili wanaocheza uwanjani. Wachezaji hawa wanang'ang'ania mpira. Nyuma yao kuna wachezaji wengine wa timu ya Gor Mahia.

Kuna wafanyakazi kadhaa wakiwahudumia wateja au wakifanya kazi kwenye kompyuta kwenye ofisi hii inayoonekena kuwa kituo cha Huduma Kenya.

Ofisi ya huduma watu wengi wameketi na wanangoja kupokea huduma mbalimbali. Wafanyakazi wa kituo hiki wamevalia sare zao.

Mtu mmoja ambaye amesimama huko huenda anapokea huduma kwenye ofisi za kupata paspoti ili kuweza kutoka nje ya nchi.

Viongozi wa nchi ya kenya ambao wamevalia majezi. Viongozi hawa huenda wamekuwa wakitazama mpira na kushabikia timu yao ya kenya.

Kundi la watu wengi wakiwa wamevalia suti. Wamekusanyika karibu na jukwaa au meza yenye nembo ya ODM. Mwanaume moja ambaye anaonekana kuwa mzungumzaji mkuu amesimama mbele ya kipasa sauti.

Kipeperushi kinachotangaza maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Nairobi. Kuna nembo ya mahakama ya Jamhuri ya Kenya ikionyesha kuwa mahakama inaweza kuwa mmoja wa washiriki au wathamini wa maonyesho haya.

Jaji mkuu wa nchi ya Kenya, Martha koome ameshikilia Bibilia juu hii ni ishara kwamba anaapishwa ili kuanza kuwa jaji mkuu rasmi.

Watu ambao wameketi chini na ingine kusimama nyuma yao. Wengi wamevalia shati ya kijani kibichi iliyokolea na ingine nyeupe. Hii ni rangi ya kotini.

Watu wengi ambao wameketi huku wakingoja kupokea huduma katika ofisi hii. Watu wengine wamesimama na wanaendelea kupokea huduma zao waliokujia.

Mashabiki wengi ambao wamo uwanjani, wengi wao wameinua mikono zao, na kuangalia mbele ishara kwamba wanashereheka na kushangilia timu yao.

Mtu ambaye ameketi chini na kushika risiti ambaye imetokana kwa kulipia huduma fulani katika mtandao wa E-citizen.

Wachezaje ambao wamevalia wajezi ya samawati huku kwenye majezi yao imeandikwa majina Bandari FC huenda ni jina ya timu yao.

Jaji mkuu wa nchi ya Kenya Martha Koome akipokea salamu na waadhiri wengine ambao huenda wamekuwa kwenye mkutano, nyuma yake amesimama anayeitwa Philomena Mwilu.

Jaji mkuu Martha Koome ambaye anahutubia wanahabari. Nyuma yake kuna wanaharakati wenzake ambaye wanaangalia pia wanahabari.

Mashabiki wa timu ya Tusker ambao wanasherehekea timu yao, huenda timu yao imefunga bao na inaonekana moja wao akipiga mayowe ishara kuwa anasherehekea.

Aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya David Maraga na aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya Uhuru Kenyatta, wakinong'onezana kuhusu yaliyotokea.

Wahudumu wa serikali wanaopatia huduma raia, ili kupata nambari zao za usajili za huduma namba.

Wanasiasa mbalimbali ambao wamekusanyika ili kuweza kuhutubia wanahabari, kiongozi wao amebandikwa jina mbele yake Kalonzo ambaye anaendelea kuongea akiashiria kwa mkono.

Jaji mkuu wa taifa la Kenya anazungumza na rais wa Kenya ambaye ni William ruto ambaye amevalia suti yake jaji naye amevalia sare rasmi ya kazi.

Wanaharakati mbalimbali ukiwemo jaji mkuu anayeongoza mawaziri na wanasiasa wengine, wakipiga picha baada ya kumaliza hafla fulani .

Katika la mahakama ambapo wanashinikiza watu ili kuja kuongea nao kuskiza maoni ya wananchi na kuskiza ambayo wananchi wanaweza kusema kulingana na haki wanavyotoa.

Katika ofisi ya huduma watu watano wamsimama nje ya iyo ofisi na wanaoneka kuchoka huku baada ya shughuli zao za kila siku.

Mwanamke akiongea kwenye mkutano wa wandishi wa habari na tukio rasmi amefungua miwani na amefaa nguo ya rangi blue na nyeupe yenye michoro nyuma yake kuna mpango mojawapo inaonyesha sehemu ya mandera.

Watu waliokusanyika kwa hafla au maandamano ya kisiasa. Watu hao wameshika mabango ya kampeni yenye maandishi ambayo huenda ni ya kifupi cha jina ya chama cha siasa au jina la mgombea. Rangi kuu katika mabango ya buluu na nyeupe na watu wengi wanaonekana kuvaa kofia au mavazi yenye rangi hizo.

Tukio la kampeni au msaada ambao umetolewa na mwanaharakati wa kampeni anayeitwa Millicent Omanga ambaye anajulikana kwa njia ya utani kama mama miradi ama mama wa maendeleo.

Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome akihutubia wanahabari au kongamano la watu waliokusanyika ili kuskia anachosema.

Wachezaji wa mpira wanoonekana kusherekea kikombe wameweka juu ishara kwamba wameweza kushinda kikombe hili.

Wanasiasa wa chama cha ODM inayoongozwa na katibu mkuu Junet Mohammed. Wanasiasa hawa wamevalia kofia za rangi ya manjano.

Sherehe ya kuapishwa au kutambua watu muhimu pengine katika mfumo wa mahakama au serekali nchini Kenya. Tume ya huduma za mahakama na uwasilishaji wa ripoti ya hali ya mahakama na usimamizi wa haki kwa mwaka inayohusiana inahusika pakubwa hapa.

Wachezaji wa mpira wa soka wanaonekana kua wamekusanyika ili kusemezana jinsi watakavyo cheza katika mchezo wao. Inaonekana kwamba mchezo huo unaenda kuanza kwa wakati fupi unaofuata.

Wafanyikazi wa huduma ya serikali wakiwa katika ofisi hii ya Huduma. Wafanyikazi hawa wameweza kuvalia barakoa

Wanawake nne wa timu ya michezo ya netiboli wa timu ya kenya mmoja wao aliyoko nyuma ameshika mipira miwili.

Kikundi cha wanaume watano wakiwa wamesimama kwa safu ,wanne kati yao wamevaa suti wanaonekana kuvaa suti nyeusi au za rangi nyeusi mmoja amevaa suti ya kijivu.

Jaji mkuu wa nchi ya Kenya Martha Koome ambaye anaonekana kuwa ameshika bibilia, hii ni ishara kwamba anaweza kuapishwa ili kuanza kazi yake rasmi.

Wachezaji wawili wa mchezo ya soka, wanacheza katika uwanja na mashabiki wanaonekana kwa umbali kuwashabikia hao. Mpira huko juu ishara kwamba wamo katika hali ya kucheza mpira.

Jumba la huduma ambapo wakenya hupata huduma za serekali kwenye paa moja. Huduma hizi ni kama kupata huduma katika bima ya hospitali, kupata huduma katika usajili wa leseni za uendeshaji magari na mengine.

Wahudumu wa serikali ambao wanahudumia watu ili kupata huduma tofauti za serikali. Huduma hizi ni kama kusajiliwa, kupata bima ya hospitalini. ingine ni usajili wa dereva ili kupata usajili wa leseni za madereva.

Mashabiki wa timu ya Kenya wakiwa na furaha na hamafa kubwa. Labda kwenye tukio la mchezo, kama mechi ya soka, au olimpiki. Na wamevaa mavazi ya rangi z Kenya , nyeusi, nyekundu, kijani kibichi , na baadhi yao wamepaka rangi usoni, kuonyesha uzalendo.

Mtu ambaye amekaa chini ili kupata huduma za serikali. Mteja huyu amevakia suti, na mhudumu wa serikali katika ofisi hii ya huduma, amevalia sare rasmi za ofisi hiyo.

Tukio rasmi la kiapo au kuapishwa kwa mtu mbele ya jukwaa la serekali. Mtu aliyekatikati ameinua mkono wa kulia na kushika kitabu anaonekana kuapishwa. Anaongea kwenye nambari yenye nembo ya serekali ya kenya ishara kuwa ni tukio la kitaifa au la kiserekali.

Mashabiki wa mchezo wa soka wameshika kitambaa na kitu kilichoandikwa kwa hola inaonyesha kwamba hii labda ni jina ya timu wanayo shabikia. Wengi wao wamevalia majezi ya timu yao.

Aliye kuwa Rais wa nne wa jamhuri ya kenya ambaye anaapishwa siku ya kuapishwa kwake. Watu walio nyuma yake ni mashabiki wake ama wafuasi wake. Anaapishwa na jaji mkuu.

Mwanamke ambaye ameweza kuvalia jezi ambayo imeandikwa jina ya timu. Timu hii inaezekana kuwa ni ya anayeshabikia timu hiyo ni timu ya bandari.

Wachezaji wawili ambao wako kwenye uwanja. Mmoja anasherehekea huenda ameweza kufunga bao. Mwingine anaangalia kwa umbali huku umati wanaoshangilia wakiangalia kwa umbali.

Mashambiki wa soka wanaonekana tabasamu na kufurahia kwa jinsi ama kwa vile mchezo wa timu yao umeweza kunufaika.

Sehemu ya mchakato wa kupata huduma za serikali mbalimbali, vinatolewa katika vituo hivi kama vile kuwasilisha ripoti za kodi au kuomba cheti cha kuzaliwa. Kuna mama mmoja anayesaidia mhudumu ambaye amevaa barakoa.

Mashabiki wamecheza kwenye uwanja, kuna mwanamke kati ambaye amefunikwa na bendera nyeusi, nyekundu, nyeupe ambayo ni bendera ya nchi ya Kenya.

Wachezaji wa mpira wa soka, wachezaji hawa wanasherehekea huku wameshika kombe, kuonyesha kwamba wameshinda taji hili. Kwenye shingo lao wako na medali.

Vitambulisho mingi za watu ambayo imepangwa kwa ustadi na kuwekwa kwa aina tofauti. Vitambulisho hivi vinaonekana kwamba yamo kwenye ofisini.

Mashabiki wa mchezo wa mpira au soka ambao unatambulika sanasana kwa jina Gor Mahia nchini Kenya. Kuna shabiki mmoja ambaye ameshika bendera ya timu hiyo na ambaye anafurahia kuwa.

Chumba kuu ya ofisi ya huduma , ofisi hii inaweza kupatiana na huduma za serikali tofauti ambayo inasaidia watu. Mteja mmoja amekalia kiti na inawezekana kwamba anapata huduma.

Waliyekuwa majaji wa mahakama kuu David Maraga na mkurungeze make Philomena mwilu, wakimuongelesha aliyekuwa rais wa nchi wa kenya Uhuru Kenyatta.

Watu wawili ambao wameketi, mwingine huenda ni mhudumu katika ofisi hio na mwingine ni mteja aliyekuwa amekujia huduma katika ofisi hii.

Watu ambao wamepiga foleni ili kupata huduma ya kujipatia kadi ya huduma. Watu hawa wanangoja kuhudumiwa na anayehudumia watu amevalia barakoa.

Vitambulisho vya watu ambao umepangwa kwa ustadi mzuri. Vitambulisho hivi vinawezekana kuwa yamo kwenye ofisini. Vitambulisho hivi vinangojwa kuchukuliwa na wenyewe waliokuja kuziunda.

Watu ambao wameketi chini, na kusubiria ili kupata huduma za serikalil katika ofisi za huduma wanangoja kupata huduma za kupata cheti cha kuzaliwa.

Wachezaji wanaojaribu kung'ang'ania mpira katika mashindano ya wachezaji hao wanne wamevaa majezi ya shati ya manjano na mwingine wa upande mwingine amevaa jezi ya rangi ya nyekundu.

Wachezaji wamekusanyika ili kusemezana jinsi watakavyocheza. Wachezaji hawa ni wanawake na wamevalia jezi ya rangi ya samawati.

Waliye kuwa majiji wa mahakama kuu nchini kenya ambapo wamekaa ili kupiga picha baada ya mahakama kuisha.

Mhudumu wa serekali katika ofisi kuu ya huduma, wamevalia sare zao za kazi ambayo inapaswa kuvaliwa wakiwa humo kazini.

Wachezaji wa mpira wa vikapu ya wanaume wa nchini Kenya ambao wamevalia jezi nyeupe zenye nambari na neno Kenya mbele. Nyuma yao kuna skrini inayoonyesha bendera ya Kenya na neno Kenya.

Wachezaji wa mpira wa soka ambao wamekusanyika katikati mwa uwanja ambao wanasemezana jinsi watakavyo cheza, kuna mashabiki wanaoangalia jinsi watakavyo cheza mchezo wao ambao wata.

Wanasiasa wanaosemezana wakiwa kwenye kongamano au hafla ya wamevalia nguo nyekundu kuashiria chama yao.

Watu ambao wanajaribu kujisajili kwa huduma fulani, mmoja anasaidiwa kwa kushikwa mkono, anayemsaidia ni mhudumu wa serikali ambaye amevalia barakoa.

Wachezaji wawili wanaojaribu kungangania mpira wako katika hali ya kucheza, na wamevalia jezi tofauti, mwengine amevalia jesi ya rangi ya manjano na mwengine amevalia jezi ya rangi ya samawati.

Shimo kubwa la mchanga linaloonekana wazi likiwa na kiasi kikubwa cha mchanga kilichohama kutokana na kutua kwa mwanariadha aliyekuwa akiruka.

Ofisi ya serekali ya huduma kenya waudumu hapa wamevalia sare zao na wanaonekana kufurahia wanaloongelelea wengine wameshika darakilishi.

Watu wawili ambao wameshikana mikono ishara kwamba wanasalimiana, mbele yao Kuna watu waliyifaa yauni inayo ashiria kuwa ni majaji.

Mtu mmoja ambaye ameketi chini katika ofisi ya serikali ya huduma ya kenya, mteja wa serikali anayemsaidia amevaa sare na anamwongelesha.

Maandishi ambayo yanaashiria kuwa ni ripoti inayohusiana na idara ya mahakama kwa kuzingatia mazingira ya sasa na mahali Kenya. Hii inaeza kuwa ripoti ya hali ya mahakama na usimamizi wa haki nchini Kenya.

Watu ambao wameketi chini, uenda watu hawa ni wateja wanasubiri kupatiwa huduma. Moja wao amekaa mbele yao, na uenda anaelezea wengine jinsi watakavyo fanyiwa ama jinsi watakavyopewa huduma.

Tangazo la bima la mahakama ambayo inatangazwa kuwa kuna nafasi ambayo wanaweza kupea watu hili kupata magonjwa wavalike sumen,

Watu ambao wako kwenye ofisi. Mtoto amekaa kando yao na wengine wanaonekana kuangalia kitu kwenye tarakilishi.

Watu ambao wanapokea huduma ya kujisajili ili kuweza kuwa wapiga kura, wanaosaidia wamevaa sare rasmi.

Ofisi ya serikali ya huduma, watu wawili, wanaofanya kazi hapo wamekaa chini na kungojea wateja. Kiti cha wateja kiwazi na anasubiriwa ili kuja kupoeka huduma tofauti tofauti.

Watu ambao tunaweza dhania kwamba ni wanasiasa, wanasiasa hawa wanongea kuongelesha watu wa nchi wanasiasa hawa wanatoka chama cha ODM wanaonekana kuvaa nguo na kofia ya samawati.

Wahudumu wa serikali ambao wako ofisini, wameangalia na kungojea wateja ili wapate kuwahudumia. Viti vya wateja vi wazi na inaonekana kwamba ofisi hii ni ya kuunda vyeti vya kuzaliwa.

Watu ambao wanakuja kupata huduma za serikali na wamevalia barakoa. Wahudumu pia wamevalia barakoa ili kujikinga kutokana na maradhi.